Jama huyu anaskuma meli yake huku ameweza kuweka virago vyake vya nyumba kwa kifaa hiki cha meli, anaonekana kuwa anasafiri ama ameweza kuhama kutoka hehemu ingine. Meli hii imeweza kuipitia kwenye maji, inaonekana maji haya si maji zile, ambayo inaweza kuzama saidi

Hawa ni wafuasi wameweza kuenda katika mjini, wanaonekana kuwa wamevalia barakoa huku wakisambaza kuahirisha kuwa wako katika mkutano wakiongelea jinsi ya kuzuia ugonjwa uenda ni ya corona au ugonjwa yoyote ile imesababisha au kusambaa katika mjini, hawa wameweza kuhudhuria, huku na wengine wakiwa wanaonekana wanahudhuria pia.

Hapa ni sehemu ambapo kumekuwa na mporomoko wa manyumba na hawa wameweza kuivalia viti hivyo katika hili hitilafu au ile kazi ambayo inasaidia kuitoa au kusaidia watu ambao wameweza kuangukiwa na nyumba. Nyumba hii imeweza kuboromoka au nyingine imeweza kuanguka kivi yake.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kutolewa katika kifaa ya karatasi hiyo, kuonyesha kuwa dawa hizi unaweza kuipata hospitalini au kliniki ambayo iko karibu nawe. Wakati uko na maumivu kichwani au viungo vyote unaweza kuipata ili iweze kutuliza maumivu katika inakuuma kichwani.

Mama huyu ameweza kuketi chini huku akiwa ameshika mtoto huyo kwa mkono wake na daktari ameweza kuiweka chanjo huku akimpea mtoto huyo dawa kuipitia mdomo kuonyesha kuwa hizo dawa ni salama ambazo zinazozuia ugonjwa wa watoto.

Hapa ni pahali pa kuchota maji ambao yaonekana kuwa sehemu hii ni sehemu ya kiangaza au mjini. Nao hao wameweza kuIpiga foleni na mitungi zao kununua maji hayo na kuipeleka nyumbani Yao kutumia.

Hizi ni vifaa ambazo zinatumika katika mahali kwingineo sana ambazo zinaweza kupatikana au kutumiwa na mganga mjini ili aweze kuamrisha kuwa umetibiwa katika dawa yoyote au ugonjwa wowote ule ambao huenda inakusumbua. Mganga naye huwa anazitumia.

Daktari huyu anaonekana akihadoa dawa hii kuitumia sindano ili aweze kumtibu mgonjwa kupitia kwa sehemu ambayo anafaa kuidunga ili kuipata maumivu mwilini. Daktari huyu anaonekana akiwa katika hospitali na akitoa dawa hizo.

Mama huyu anaonekana akiwa anachota maji au anaweza kunawa mikono katika sehemu hii ambayo wameweza kuijengewa tanki hili, ili waweze kuichota maji. Inajulikana kuwa hapa ni sehemu ya kiangazi ambapo hakuna mvua na hawa wanaezakusaidia kuenda kuchota maji mahali hapo.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuwekezwa katika sehemu moja ambazo zinaweza kuitoa mawazo mwilini, na hizi unafaa kuimeza ili kuipata nafuu au kuitibu ile ugonjwa ambayo huenda unaumwa nao au uko na tatizo nayo.

Daktari anaonekana akishika dawa hii ya kupea afya njema . Anaonekana akumhudumia mgonjwa huyu hili aweze kupata nafuu kwa mwili wake .

Hawa madaktari ambao wameshakwenda mjini sehemu za mashambani kusaidia wakazi hao. Naye anapima ugonjwa huo wa Corona kuitumia kifaa hicho. Na nyumba hii ni nyumba ya kuonyesha kuwa hawa watu wako katika sehemu za umaskini.

Hiki ni kafaa mbacho unatumia ili kuipata kiwango fulani cha mwili, kitu ambacho mwili inahitajika ambacho wakati wowote unaitaka unaende mahali kwa kuuziwa dawa ili uweze kuipata na kukuja kutumia ili kuipata nafuu kwa hiyo.

Mama huyu anaonekana pia ameshika mtoto huyu kuonekana kuwa mtoto huyu ameweza kupelekwa katika hospitalini aweze kuipata chanjo katika sehemu ya mwili wake ,naye daktari huyu anaonekana akimshika mtoto huyu huku akimpea chanjo kupitia kwenye mguu wa mtoto huyu.

Jamaa huyu anaonekana akishika kifaa hio huku akiweka madawa ya kuharibu madudu ambayo huenda zimeshika kwa nyumba hiyo. Anaonekana kuwa akiweka dawa hizi huku amejifunika. Au anaharibu anajaribu kuitoa ule uambukizo wa ugonjwa wa corona unaosambaa.

Mama huyu anaonekana akiwa ameshika mtoto huyu ili naye daktari ambaye anaonekana kujipiga picha na madaktari wengine akimpea chanjo mtoto huyo kupitia mdomoni, naye mama huyu amemshika mtoto huyu ili aweze kutibiwa wakati anapewa dawa hizo na daktari.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kutolewa katika kifaa hiki na kuwekwa kwenye chini. Naye mgonjwa ambaye anaitaka kumeza ameweza kuileta maji na kuweka kwenye kikombe hiki kumaanisha kuwa yeye anaitaka kuimeza dawa hii ili aweze kuitulia au kutuliza utulivu ambao unamuuma mwilini.

Mama huyu ambaye ameweza kuiketi chini akaanua badaula anaonekana kuwa anaipewa chanjo kwa mkono wake wa kushoto. Naye dakitari huyu ako katika hali ya kumdunga. Ili inadhihirisha kuwa chanjo hili ni ile chanjo ambayo ilikuwa inasaidia, kuikomoa ama kuakikisha kuwa hakuna kusambaa kwa korona tena.

Hapa ni sehemu ambayo naye huyu ameweza kwenda huko kuitoa au kuilainisha. Na hapa ni msitu ule ambao vitu hivi vimeanza kuangamiza katika sehemu hizo kwa msituni. Vimeweza kuitoka ili iweze kuzuia kuikula vitu ambazo zimeenda zinaikula katika mashambani la.

Hapa ni hospitalini. Na huyu mtoto huyu ambaye ameshikwa na mama huyu anapewa chanjo kupitia kwenye mkono wake. Nao kuna huyu mwingine ameweza kuketi tu huku akiangalia hao katika hospitalini. Wote wameweza kuvalia barakoa kwenye midomo yao kuonyesha kuwa kuna ile tatizo la corona.

Daktari huyu ambaye amevalia vifaa vya udaktari ako katika hospitali. Naye mama huyu ambaye ameweza kuikiri anapewa bipu hii kutoka kwa mdomo. Huku huyu naye ameishika mtoto huyu ili mtoto huyu aweze kutibiwa.

Daktari huyu anaonekana akiitibu meno ya mama huyu ambaye ameweza kuketi chini au kuna hitilafu ya meno hiyo au meno hiyo inafaa kuing'olewa kwenye mdomo au mgonjwa huyu ili meno hiyo isababishe au ugonjwa hilo iweze kuizima.

Dawa ambacho kimeweza kuiwekwa katika kijikaratasi hicho na daktari ili kupeleka kliniki au kinauzwa katika hospitali. Inakupea utulivu wakati wowote unaumwa na kichwa au tumboni. Linasaidia sana ili kupunguza maumivu mwilini.

Hawa ni akina mama ambao wameweza kuhudhuria mkutano huu ambao huenda unafanyika katika mashuleni, hiyo inathiirisha kuwa unaweza kuandika majina au wako katika hile mienendo au wazazi wameweza kuivalia barakoa kuonyesha kuwa uenda kuna ule uambukizi wa corona.

Hao nao wameweza kupiga foleni wakiwa wamevalia nguo ambayo zinafanana za kazi kuonyesha kuwa hao huenda ni wakulima. Hao ni watu ambao ni wa katika serikali ambao ni wa usafi ambao wameweza kuenda mashambani ili kufunza watu jinsi ya kuhifadhi mazingira.

Ni nani huyu ambaye ameweza kuketi chini? Ni mgonjwa. Anaonekana kuwa akipokea maonyo ama akipokea jinsi ya kuitumia na daktari hio dawa. Naye daktari anaonekana akiwa na kikaratasi na kalamu kwenye mkono ili aweze kuandika na kumwandikia mgonjwa huu dawa ambazo anaweza kuitumia.

Hawa wako katika ile hitilafu ya kuwa wako katika shuleni au wako katika sehemu ile, kama mkutano ule ambao wanaifanya kazi, hao wameeza kuhudhuria sehemu fulani ili waeze kujumuisha wameeza kuzivalia kofia ambazo zimefanana na zile nguo ambazo bado zinafanana.

Hapa kumekuwa na ajali gari limeanza kuanguka katika sehemu hii na kusambabisha vifaa vingi kuharibika au kuweza kuua watu wengine ambao huenda walikuwa kwenye gari hilo. Gari hili limenza kubwa wameweza kuegesha ,nao wanachi wameenda kusaidia huku.

Hawa wanaonekana wakichota maji kwenye mtoni hii, kudhihirisha kuwa wameweza kwenda katika mto ili waweze kupata maji. Hawa wanaishi katika zile sehemu za kiangazi ambazo hakuna mvua kabisa. Hawa wanadhihirisha kuwa wanaweza kuichota maji katika sehemu hii na kuipeleka kwingine ili waweze kuitumia.

Huyu anaonekana akitoa kifaa cha kuchomea vifaa kutoka kwa ile lori ili waweze kuweka katika sehemu hio huenda ni duka ili waweze kuuza. Hii ni ile kitu ambayo inatwa gesi ambayo ina LPG ambayo inaweza kutumika na iko na ile uwezo au uzito unaofaa.

Hao wako katika maeneo ambayo ni ya kiangazi ambayo hakuna mvua kabisa nao wameweza kuiweka mtungi yao kwenye foleni au laini ili waweze kuinunua maji na kuichota katika sehemu ambayo serekali imeweza kuweka ili wakati wa kiangazi unaenda uko unaichota maji.

Hawa ni madaktari ambao wako katika sehemu za hospitalini wako katika kuhifadhi mazingira huku ameweza kuivalia nguo kuhakikisha kuwa anaiunda usafi. Mwingine ameweza kuwa na dawa hiyo ambayo iko katika shingo lake huku akiweka katika sehemu hiyo

Hao wako katika ile ya mama huyu ambaye ameweza kulala katika kitanda cha hospitali, anaonekana akimshika mtoto huyu ambaye ameweza kumzaa. Nao mama huyu ameweza kumtembelea mama huyu katika hospitali na kuweza kumpelekea vitu vingi kama blanketi na tena nguo za mtoto.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuekeshwa katika kliniki au hospitalini. Dawa hizi zinaweza kutumika kuitibu ugonjwa ile. Kuna madawa zingine ambazo zinaweza kuekwa kwenye vijiko ili vinafaa kutumika kuitumia ili kuweze kuharibu ile ugonjwa.

Daktari huyu anaonekana akitoa kufaa hicho ambayo huenda ni mama huyu anaonekana akiwa na maumivu maskioni yake ya kushoto. Naye daktari huyu ako katika ile ishara ya kumsaidia. Kuna wale wengine wako katika kando wanaonekana kuwa wanahudumia pia katika sehemu ili wapate matibabu.

Huyu ni daktari ambaye anaitoa dawa hii, katika kichembe hili aweze kuidunga naye au kuchanja wale ambao wameweza kuhudhuria katika mkutano huu wa kuwapea dawa hizi, nao hawa wako katika hali ya kuwadunga ili kuepukana na ugonjwa unaosambaa kama korona.

Kijana huyo, mtoto huyo ambaye ameweza kuikeketia jini katika hospitalini naye daktari ameweza kuenda huku ili aweze kuitoa dawa hizi ili aweze kumdunga mtoto huyu kupitia kwa sindano. una vitanda vingine ambavyo iko kando yao.

Hizi ni vifaa ambazo zaidi huwa zinatumika na mkanga ili aweze kuitibu hao wakati wa masongamano. Kitu unaweza kwenda kwa mkanga. Hizi ni vitu za zamani ambazo wakanga hutumia ili kuamrisha kuwa wao ni wakanga na wako na haki ya kuifanya kitu ambacho wanaendelea kuifanya.

Hapa ni mjini hawa wanaonekana wakitoa vifaa ambayo nyumba hii inaonekana imeanza viporomoka katika mjini huyu ana gari iliya...nao wameweza kufanana na wale ambao uenda utaka usaidizi serekalini.

Mgonjwa huyu ambaye ameweza kuilaza na kuifunika macho katika kitanda cha hospitalini. Na huyu daktari huyu ambaye ameweza kuivalia barakoa anaonekana akiona mgonjwa huyu katika sehemu ambazo ziko na tatizo au sehemu ambazo zinamumwa ili aweze kumtibu au kumpea dawa.

Daktari huyu anaonekana akitoa dawa kwa mikebe hii kumdungia nayo kwa sindano, ili aweze kuidunga mtoto huyu, naye daktari huyu amevalia barakoa hii kuonyesha kuwa kulikuwa na ule changamoto wa korona, dawa hizi zinaweza kumtibu mgonjwa ili aeze kupata nafuu.

Mgonjwa huyu ambaye ameweza kuiketa chini huku akiwa ameishika sehemu za moyo. Huyu naye daktari ambaye ameweza kumtibu au kumdunga sindano kupita mkono wa kushoto kuonyesha kuwa anaiweka dawa ama anamtibu mgonjwa huyu ili aweze kuipona.

Mama huyu ambaye ameweza kuilazwa katika sakafu anaonekana akiwa na maumivu tumboni kuonekana kuwa yeye ni mjamzito. Mama huyu anamsaidia mama huyu ili aweze kupata nafuu au aweze kuzaa badala ya kumpeleka hospitalini. Mama huyu anaonekana amelala huku akiwa na uzito tumboni.

Hizi ni dawa ambazo zinaeza kutolewa kwenye mtungi wake na kuweka kwenye meza hii kuonyesha kuwa dawa hizi ni dawa ambazo zinatumika kuitibu ugonjwa ambao ni ugonjwa wa fulani. Hizi dawa zinasaidia zaidi wakati unaitaka kujitibu na kuituliza utulivu mwilini.

Mama huyu anaonekana akiwa ameketi chini naye daktari akitoa kifaji au sikio la mama huyu huenda linamuuma naye daktari anajaribu kuihakikisha kuwa sikio hilo ameweza kuitoa kifaa hicho au kuitibu kwa kuweka dawa kwenye siki hilo la mgonjwa.

Daktari huyu ambaye anaonekana kuwa anaweka mtoto huyu katika sehemu hilo kuonyesha kuwa mtoto huyo ni huenda ameweza kuzaliwa kabla hajafikia miezi ya kuzaliwa, daktari huyu anaonekana akimsaidia ili kumsaidia ili apate matibabu na vifaa inayofaa kama chaku.

Mgonjwa huyu ambaye ameweza kulazwa katikati hospitali huyu, ameweza kuitumia. Hapa ni hospitali ambayo anaweza kuitibu ama kuitoa meno, naye daktari huyu anaonekana akiitoa meno hili ambacho huenda lina msumbua mgonjwa huyu au kuitibu meno hilo.

Hiki ni kifaa ambacho wanaweza kuweka dawa ya epilepsy . Hizi dawa zinaeza kutumika kuitibu ugonjwa hiyo ambayo huyu anaweza kutumiwa na madaktari kuweka dawa hizi ili wagonjwa wa kuhudhuriwa katika hospitali wanaeza kuipewa iko kuwatibu.

Ni dawa ambazo zimeweza kuekwa katika sehemu fulani, dawa ambazo zinafaa lakini zinajumuisha kuwa ni dawa ambayo zinaweza kutumiwa wakati ambazo haiwezi kufanana, dosi zinaweza kukupea hofu nawe kukusaidia ili uweze kupata nafuu na kuipata hamu ya kuikula zaidi.

Mama huyu anaonekana akipimwa katika sememu ya masikio ama anendelea kutibiwa kwenye sikio lake na huyu daktari ambaye ameshika kifaa kwenye sikio la ya mgonjwa huyu alafu mama huyu ambaye ameweza kuikiri. Nyuma kuna wale wengine ambao wako katika hii hali wanatibiwa pia.

Hizi ni dawa ambayo zimeweza kuwezesha kuweka katika kitanda au katika meza hii, kuna kifaa ya kuipima, dawa hizi ni dawa ambazo wakati unaitaka unaitumia kudunga kwa mgonjwa ili aweze kuipata nafuu uenda ako na ugonjwa fulani.

Daktari huyu anaonekana akimueleza mama huyu jinsi au mama huyu anaonekana akijieleza vile anaweza kuwa akitaka kutibiwa. Naye kando yao kuna wale ambao wako katika ile hali ili aweze kutibiwa katika ugonjwa huo unao wa muhimu.

Mgonjwa huyu ambaye ameweza kujilaza katika kitanda cha hospitali, akiwa, anaonekana akiwa na maumivu mdomoni. Nao daktari hawawameweza kuipanua mdomo ili waweze kuitibu au waweze kuitoa ile meno ambayo huenda inamsumbua au inamuuma mgonjwa.

Daktari huyu anaonekana akitibu mgonjwa huyu, au mama huyu ambaye ameweza kuketi chini, inadhihirisha kuwa ako na ile tatizo la meno. Daktari huyu anaonekana kutibu meno hili, ama anajaribu kutoa meno ile ili mama huyu asiwe na maumivu tena.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuwekwa kwa mtungi hii, ambazo ni dawa za aina tofauti, kuonyesha kuwa ni dawa ambazo zinasaidia kuondoa maumivu mwilini, au unaweza kuimeza ili kupata nafuu wakati ambao wowote unaumwa na umeweza kuenda hospitalini, ndio unafaa kuitumia dawa hii.

Hizi ni sanitary pads ambazo zinatumika na wanawake ili waweze kujikimu au kuifanya na usafi kimwili. Inaweza kutumika ili kuhakikisha kuwa wanawake wako katika ile hali ambayo inafaa. Mbele ni nzuri na haina harufu.

Hizi ni dawa ambazo hazifanani. Zimeeza kuekwa au kutolewa kwa kifaa hicho na kuekwa kwenye kifuniko chao kuonyesha kuwa, dawa hizi ni dawa ambazo zinatumika kuitibu au kuuponya ugonjwa ambao ni tofauti na dawa hizi zinatumika au kuuzwa katika hospitalini au kliniki.

Hii ni dawa ambayo inasaidia kimeili kuhari au kuitibu sehemu za mwili ambaye inaweza kutuma. Dawa hii Iko katika mtungi hii kumaanisja Iko katika hospitali. Unaweza kwe Sehemu ya hospitali na kuinunua.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuwekezwa kwa sehemu hii naye huyu ambaye ni daktari ameweza kuweka sindano hii kwa ndani ili aweze kuitoa dawa sasi. Mwezi ngapi inafaa kutolewa na kuidunga nayo kwa mgonjwa huyu. Dawa hizi ni dawa ambazo zinapatikana katika hospitalini.

Huyu anaonekana akieka hizi dawa kwenye mimea hizi kwenye shamba lake; kumaanisha kuwa kumekuwa na changamoto au kumekuwa na vidudu ambao wanaikula mimea zake kwenye shamba ambayo ametilia onyo kuwa lazima atatilia dawa ili kuharibu vidudu hizo.

Watu hawa wanaonekana wakiwa wamevalia vifaa kwenye mgongoni wao, huku wakishika madawa hizi kuonekana kuwa wanaeka dawa katika mimea hizi ambayo zinaendelea kukuwa. Mimea hizi zinafaa kuweka madawa hizi ili zieze kuzuiya kuharibiwa na vidudu.

Hizi ni dawa ambayo ziko katikati karatasi anaye sehemu yake kuna kipimo cha kupima joto kwa yeyote yule ambaye ni mgonjwa ,nayo dawa hizi unazopewa ili unaimeza ili kupunguza joto, huenda joto hiyo iko katika sehemu baya.

Hapa ni hospitali na hawa wameweza kusimama ni madaktari huku wakiwa sehemu fulani. Kuna wale wagonjwa wamelazwa kwa vitanda za hospitalini ili waweze kufanyiwa oparesheni ili kuipata tiba fulani.

Naye huyu anaonekana akiwa ameshika karatasi hicho na dawa hio kumaanisha kuwa dawa hizo ambazo ameweza kuandikiwa na daktari na katika kitabu hicho ni hilo dawa naye huyo anaonekana kuwa dawa hizo anafaa kuimeza ili aweze kupata nafaa kutoka kwa ugonjwa unaomuuma.

Hawa ni watu ambao wameweza kuipeleka mitungi yao kuichota maji ,hawa wananchi wako katika sehemu za kiangazi ambao hakuna mvua kabisa, huenda hawa wameweza kuenda katika sehemu fulani ili kuweza kuichota maji kupeleka manyumbani ili waweze kuitumia.

Hawa wanaonekana wakinawa mikono katika mtungi hiyo nao wengine wako katika hiyo laini wakingoja pia waweze kuinawa mikono. Inadhihirisha kuwa hiyo ni kitendo wanaifanya wakati kulikuwa na wakati wa korona ili waweze kutoambikizwa na hiyo

Mgonjwa huyu ambaye ameweza kulazwa katika kitanda cha hospitalini anaonekana akimpanua mdomo wake, naye daktari huyu ameweza kushika kifaa hicho kwa mkono ili aweze kuitoa meno ile ambalo huenda linamuuma mgonjwa huyu, naye kuna madawa zingine zimeweza kuegezwa kwenye madawati za hospitali hio.

Nani huyu ambaye ameweza kuvalia kifaa hicho? Inaonekana kuwa anaziuza kifaa hiki chake. Huenda ni dawa ama ni chakula ambacho ameweza kukiweka katika sehemu moja akiziuza. Na huyu mwendeshaji wa pikipiki huyu ameweza kusimama kando yake ili wakiongea, ili apate ujumbe ama aweze kununua hizo.

Hawa katika masokoni huku wakionyesha kuwa wanaziweka dawa hizi, hili inadihirisha kuwa ilikuwa wakati ambao kulikuwa na maambukizi wa korona. Hapa, soko hili limeweza kufungwa na chakula yameweza kuwekwa katika sehemu ambazo zinaweza, nao hawa wanatembea huku wakiweka madawa katika sehemu hizo.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuegezwa katika sehemu ya meza. Dawa hizi ni dawa zinaonekana kuwa unafaa uchukue moja kwa siku au kujidunga na moja kwa siku. Dawa hizi zimeweza kuwekwa ambayo wakati mgonjwa huwa anapatikana na tatizo la ugonjwa anaweza kupewa dawa hii.

Hizi ni vifaa ambavyo vinginevyo vinatumika au zaidi huwa zinatumika au mkanga anaitumia wakati anaifanyia kazi yake. Hivi ni vifaa vya kitambo ambavyo vimeweza kuwekezwa katika sehemu moja ili mkanga aweze kuitumia kuitibu yeyote yule ama akiwa na kasoro kimaisha.

Wakina mama hawa wameweza kukaa foleni huyu naye ako mbele ameweza kuishika mtoto huyu. Yule naye daktari huyu aweze kumtibu na kumdunga sindano mtoto huyu aweze na naye kuna madaktari wengine ambao katika nyumba ya daktari huyu wanaonekana kuwasaidia hawa.

Daktari huyu anaonekana akitumia kifaa cha udaktari katika hospitalini ili kuweza kuona macho au kitu chochote kile kinaweza kuwa kinamuuma mgonjwa huyu. Naye mgonjwa huyu ameweza kukikalibia kifaa hicho ili kitu ambacho kinamuuma kionekane zaidi.

Hivi ni vile vidudu ambavyo huwa vinatokea katika msituni au wakati sehemu flani kumekua na changamoto au kumekuwa na mvua mingi. Hivi vidudu huwa vinaharibu mimea na viafaa kuwekwa dawa ili vidudu hawa viweze kuisha ili mimea ziweze kutokea vizuri.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuegezwa juu ya meza ,dawa hizi zikiwa zinatuliza joto au zinatuliza maumivu mwilini, nayo huu dawa kutoa dawa hizi unaidunga hilo sindano amalo limeweza kuegezwa nyuma ya dawa hili. Hii sindano unatoa dawa, Sawa hili na kuidunga Kwa mgonjwa.

Jamaa huyu ambaye ameweza kuiketi huku akishika panga kukatakata vitu ya mwonekano. Yeye huenda ni mganga, kwani kuna kitu ambacho ameweza kuivalia kwenye kifua chake, naye kuna hizi ni nyumba yake ambaye anaonekana kuwa katika mashambani.

Hapa ni dukani ambalo linauzwa vifaa vingi kama vyakula na vinginevyo ni mafuta na dawa. Hapa unaweza kuona michoro, au yule mtu anaziuza hizi vitu huenda zingine anazichora vifaa ambazo ameweza kuchora, kuna mama akiwa na mtoto kwa mgongo na mzee anayeshika mkono yake. Naye kuna miti na vitu ambazo zinauzwa kwenye duka hili.

Hapa ni sehemu ambao hawa wameweza kuijenga manyumba yao ili waweze kuishi nao kuna nyumba wameweza kuijenga kuhakikisha sehemu hii ni sehemu pa kiangazi hakuna mvua nao wameweza kujaa. Nayo kifaa hiki kimeweza kutengenezwa katika sehemu hilo wakati wowote unaweza kuinawa mkono kuzuia usambaa wa korona.

Hizi ni dawa ambazo zina weza kutolewa kwenye karatasi hiyo na kuweza kuekeza sehemu moja na kuonekana dawa hizi unafaa kuzitumia kutibu na wakati wowote katika hospitali hio, ili iweze kuigharamia au kutibu ugonjwa unao tibiwa.

Hizi ni dawa ambazo wakati unaumwa na mahali unafaa kuwa na zo dawa hizi zimetokewa karatasi ili ziweze kuuzwa hospitalini na kliniki ili mgonjwa apate na aweze kuona vizuri.

Daktari huyu anaonekana akiwa ameshika mkono wa mgonjwa huyu naye mgonjwa anaonekana kuwa na maumivu katika mkono yake. Inaonekana kuwa mkono ya mgonjwa huyu ameweza kuchomwa ama uko na ule ugonjwa umeweza kuadhiri mkononi mwake.

Mgonjwa huyu ambaye yuko katika kitanda cha hosipitalini ameweza kuilazwa katika kitanda cha hosipitalini huku akiwa amepanua mdomo wake naye daktari anaweza kumtibu au kuitoa meno ambayo huenda mgonjwa huyu naye anaumwa ama anaiweka dawa kwa meno hilo.

Daktari huyu anaonkana akifunga anafunika mgonjwa huyu katika kitanda hicho kuonyesha kuwa mgonjwa huyu ako katika hali mbaya naye huyu daktari anafunika ili aweze kuisukuma kuipeleka pahali kwingine ili aweze kumtibu zaidi.

Hawa ni akina mama ambao wameweza kuwa ni wazee ambao wameweza kuigiza katika sehemu hii. Wanaonekana wakiwa na shughuli fulani au wakiwa na hizo maua ambao wameweza kuishika kwa mikono yao. Mama hawa wameweza kuivalia nguo ambazo zimeweza kuifanana au huenda wameenda katika mkutano huo.

Hizi ni sehemu ambazo unaweza kuitumia, hizi ni dawa ambazo ni za kienyeji ambazo unaweza kuipata hili, kununua na baadaye unaenda kuitumia ili kuweza kujitibu ama kujisaidia katika kimaisha. Dawa hizi ni dawa za kienyeji ambazo zinafaa.

Daktari huyu anaonekana akionyesha kifaa hiki cha ambacho kiko katika hospitalini ambacho kinatumika kutibu mgonjwa. Naye kuna rakilishi na vifaa vingine ambavyo viko katika kitanda hii kuonyesha kuwa wakati hivi viko katika tayari kutibu mgonjwa ambaye atahudumiwa.

Hizi ni dawa ambazo zinatumika na ziko katika sehemu ya mtungi. Naye kando yake kuna sindano kuonyesha kuwa wakati unaitoa kato hiyo unaeza kuidunga sindano na kutoa kwa sehemu hizo ili unaitibu nayo mgonjwa.

Hili ni dawa ambalo umeonekana kuwa mtoto yeyote ambaye atakaye tatibiwa au kuipea chanjo anaweza pewa kadi ilikuonyesha kuwa yeye amepata chanjo hilo la utoto, hili nikitu ambacho lina peanwa na dakitari ambalo limeweza kuicha mtoto hao kwa kumdunga shindano.

Hawa ni kina mama wa biashara ambao wako katika soko. Wameweza kushika vifaa hivyo wakiwa wamejumulisha ile kitu ambayo wanadhihirisha kuwa si haki na mbele yao kuna vitu ambavyo vinaweza kuuzwa. Wako katika ile mtendo au wameweza kukusanyika katika mahali.

Hizi ni dawa ambazo zimeezankumwagiwa kwenye kifaa ili ambaye anaweza kuimeza madawa hii, hizi ni dawa za nyekundu ambazo inadhihirisha na inaonyesha kuwa inaonyesha kuitibu ugonjwa ule, hizi ni dawa ni za ubunifu na zinaweza kitibu.

Mwama huyu anaonekana akiwa na maumivu mwilini, kwani dakitari naye ameweza kuiweka dawa hizo katika, kifaa hiki cha shindano ili aweze kuitibu au kumdunga mama huyo shindano kwenye mkono wake wa kushoto, naye mama huyu anaiangalia sehemu ambayo anataka kuidungwa nayo shidano.

Daktari anaonekana akimsaidia mama huyo kuitibu nayo meno lake ,naye huyu ambaye ni mgonjwa ameweza kuilaza kwenye kitanda ili kuthibitisha kuwa meno hii ambayo inamuuma anaeza kuitibu ama anaeza kuitoa Iikimuuma tena.

Hii nayo inaonekana akiweka madawa haya katika hiyo sehemu ambayo watu wanapita, inaonekana kuwa kulikuwa na chagamoto au kulikuwa na kifaa ile ambayo ilikuwa imetokea, huenda ni corona. Hii ni inadhihirisha kuwa, kuweka dawa katika sehemu hiyo inahakikisha kuwa, kumekuwa na kuzuia ugonjwa huo kusambaa.

Hawa wameweza kuvalia kifaa au nguo ambazo zimeweza kujifunika mwili yao huku kuna mwili ambayo imeweza kuwekwa kwenye gari hilo ikidhihirisha kuwa ili kulikua na changamoto ya usambazaji wa ule ugonjwa wa korona. Naye ambaye ameweza kuwekwa kwa gari ni yule ambaye huenda anaumwa na ugonjwa huo.

Mama ameweza kushika mtoto na daktari mwenyewe amesimama huku akipea chanjo mtoto kupitia kwa mdomo. Wako hospitalini ambapo daktari huyu huenda ako kazini kuchanja watoto.

Hapa ni sehemu pa kuenda wakati unataka kuipata zaidi kuhusu ugonjwa wa Ukimwi. Hili inaonesha kuwa wale ambao wako na shida hii ya Ukimwi wanaweza kuenda huko ili waweze kuongeleshwa jinsi ya kuzuia au jinsi ya kuipata matibabu haya polepole ya ugonjwa huo.

Mgonjwa huyu ambaye ameweza kuilazwa katika hospitali hii anaonekana akiwa amelala na maumivu naye madaktari hawa wako ambao wameweza kuivalia barakoa wanaweza kumsaidiya mgonjwa huyu ili aweze kuipata matibabu. Naye kuna huyu ambaye anaonekana ameshikilia mdole kuonyesha kila mambo yako sawa.

Tunaye huyu anaonekana akifungua kifaa juu huku aweza kuiweka, dawa hii kuonakana kulikuwa na maambukizi au kulikuwa na ugonjwa ule wa corona , hawa wameweza kujivalia vizuri ili aweze kusaidiana katika sehemu hilo ambalo anaonekana akipewa dawa hizo.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuengeshwa ama ni dawa zile ambazo zinafanana na zinaweza kuitumia kutibu ugonjwa ule ambao unakudhuru. Nao hizi madawa ni zile madawa ambazo zinaweza kupatikana hospitalini au katika ile kliniki ambayo iko karibu nawe ili unaweza kuipata kununua au kujitibu nayo.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kutolewa kwa kiji karatasi, kuonyesha kuwa hii dawa wakati unaitaka unaipata katika sehemu za hospitalini au makliniki ili uweze kutumia dawa, ili uimeze, na kuitibu, au kujidunga nayo ili kuiponya ugonjwa wote.

Hizi ni dawa ambazo zinaweza ,kuifadhiwa au unaweza kuitibu nayo ugonjwa. Haya madawa yanaweza kuifanyiwa kwa watoto ili waweze kuzuia ugonjwa fulani ,na watoto hawa wanaweza kuichanjwa wakiwa na miaka fulani. Na hizi dawa zinaweza kutumika au kutibu nayo ugonjwa.

Hapa ni mjini, nao kulikuwa na mafuriko ya mvua, nao maji yameweza kupita kwenye mtoni, nao kuna nyumba ambayo imeweza kusombwa au kupelekwa na maji katika sehemu hiyo. Kudhihirisha kuwa wakati wa mvua, hizi manyumba ambazo ziko karibu na mto zinafaa kutolewa sehemu huko.

Hapa ni mjini ambapo kuna watu ambao wameweza kwenda kulisha kuna manyumba ambazo zimeweza kuteketea na moto na wenyewe wameweza kuumia au hawana chochote. Na hawa wameenda kusaidia au kuwapea usaidizi wale ambao wameweza kuumizwa kwa moto.

Hili ni moto ,moto hili imeweza kuteketeza katika manyumba hizi ambayo inaweza kuwa mjini au ni nyumba za mtu. Moto hii huwa inaleta hasara nyingi kama vile kuharibu vitu za binadamu huenda ata kuchukua au kuua watu wengi.

Daktari ameweza kuishika mkono wa mgonjwa huyu ambaye huenda mkono huu umeweza kuumia. Mkono imeweza kuinuka katika sehemu hizi ili iweze kuisadia ili isiwe inaanguka kwani ile mkono ilikua na shinda au tatizo fulani.

Hapa kuna mafuriko mingi au kuonekana kuwa kumenyesha mvua mingi. Manyumba yameweza kuilowa na maji katika sehemu hizo. Kunaonekana kuwa sehemu hiyo haifai kuishiwa na wananchi kwani lina shida la maji au mafuriko.

Mama huyu ambaye anaonekana akiwa amelala kwenye kitanda cha hospitalini, anaonekana kuwa akimshika mtoto huyu ambaye bado ni mchanga. Anaonekana mama huyu huenda amezaa mtoto huyu. Nao hawa wengine ambao wameweza kumsimama wanamwongelesha mama huyu ili kuweza kumsaidia.

Hapa ni hospitali mtoto huyu ambaye ameweza kulazwa au kuketi katika kitanda cha hospitalini huku naye daktari huyo anaonekana akiandika kifaa hicho kwenye kitabu kwa simu. Anaonekana kuwa mtoto huyu au ama ameweza kuitibiwa.

Hapa ni barabarani. Hao wanadhihirisha kuwa hapo kulikuwa na mafuriko wa mvua, nao mvua imeweza kunyesha kwingi katika sehemu hii. Hao wameweza kupita katika maji huku akiwa ameshika viatu kwenye mkono hao ili aweze kupita katika maji ya kwenda sehemu hizo.

Hapa ni shuleni ambayo ni darasani. Wanafunzi wameweza kuketi huku mwalimu wao akiwa mbele. Mwanafunzi huyu ambaye ameweza kusimamishwa na kuenda mbele anaonekana akijadili au kuonyesha jinsi ya kufanya au huenda ameweza kuulizwa swali na mwalimu, naye mwalimu ameweza kukaa huku akionekana akisikiliza maneno hayo.

Mama huyu ambayameeza kuketi chini huku akiwa ameshika mtoto huyu, naye daktari huyu ambaye anaieka chanjo kwa mtoto huyu, naye wengine madaktari hawa wameweza kusimama nyuma wakipiga picha kuonyesha kuwa wako katika hali ambayo wametumwa na serikali kuchanja watoto.

Hapa kuna mafuriko mengi ya maji. Hapa kumekuwa na mvua mingi. Kunaonekana kuwa mvua hii imeweza kuharibu njia hiyo na kuikata miti na kuleta vitu vingi ambavyo vimeweza kuwekwa katika sehemu hiyo. Juu yao kuna wananchi ambao wanaangalia maji hayo wameweza kuleta vifaa vingi.

Mama huyu ambaye ameweza kuketi akiwa ameshika mtoto wake huku akiwa amevalia barakoa. Naye daktari ameweza kuivalia barakoa huku akimtibu mtoto huyu sindano kupitia mkononi wake. Naye mama huyu ameweza kumshika mtoto huyu ili asiweze kulia ilhali kutulia.

Hili ni kifaa ambacho kinaonekana kuwa haiko sawa, kwani imeonyeshwa kudhihirisha kuwa inafaa kutibiwa katika hospitalini. Hili ni kitu ambacho kimeweza kutumiwa kifaa kile ambacho kiko katika hospitalini kuiona au kuangalia huenda iko na hitilafu katika hizo.

Hizi ni madawa ambazo zimeweza kuwekezwa katika sehemu moja kuonyesha kuwa daktari Mduba ambaye ni daktari anaweza kuitibu magonjwa za kiume, magonjwa za ngiri na suku na kusonoona ambazo zinaweza kuwekwa kwenye kifaa hiyo. Hilo wakati unamtaka unaweza kumpigia katika nambari hiyo ambayo imeweza kuandikwa.

Mgonjwa huyu ambaye ameweza kuilazwa katika kitanda hii anaonekana kuwa ako na maumivu mguuni huku wengine ambao ni wagonjwa wameweza kuilazwa katika vitanda hii ya hospitalini. Huku madaktari wakiweza kuhukumia naye huyu ameweza kuitibiwa ilikuwa kupewa maji.

Hapa ni mjini, kunaonekana kuwa kuna mafuriko ya mvua. Mvua hii huenda imeweza kunyesha sana, kuna magari ambazo zimeweza kuipita katika maji ambayo yamejaa mjini. Naye kuna huyu wa pikipiki naye ,anaonekana akienda huku akionyesha bado mvua inaendelea kunyesha.

Huyu naye ameweza kuishika dawa hiyo kwenye mkono wake huku ameishika shindano; ili aweze kuitoa dawa hizi na kumtibu mgonjwa. Hii dawa ambayo inatumiwa kuidunga kwa mgonjwa ili aweze kuizuia ugonjwa au kuambukiza ugonjwa huo.

Hawa nao ni wakazi ambao wameweza kutumia maji haya kwenda ng'ambo ingine. Wanaonekana kuwa huenda mtoni kumekuwa na mfuriko na imeweza kuharibu daraja ile ambayo huwa wanaweza kuitumia kuivuka mtoni huo.

Mgonjwa huyu ambaye ameweza kulazwa katika kitanda cha hospitali. Huyu ni daktari na anaonekana akishikwa kwa mkono huu au mguu hii ambao ameweza kuinua kuonekana kuwa ako na maumivu katika mguu hiyo ya kushoto naye daktari huyu ameweza kuishika ili aweze kuipata ni sehemu gani.

Hili ni vifaa ambavyo vinaweza kutolewa ,hiyo ni dawa ambazo unafaa kuimeza ili uipate maumivu hasi na kuogezea nguvu na hasi kuogeza kitu kikinecho kwenye mwilini .Dawa hili unafaa kuimeza ili uweze kuipata maumivu au inakusaidia kwa afya yako.

Hizi ni dawa ambazo ni muarubaini herbal drink ambayo unaweza kuikunywa au kuitumia ambazo zinatoka katika mjii, au hizi zile ambao unaweza kueka kwenye chai. ili chai yako iweze kuwa zil zae nafuu au kuwa na ladha zile tamu.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuwekwa katika sehemu hili. Katika hii kuna ile sindano ambayo unaweza kuitoa dawa siku ya kutumia. Sindano hili unaweza kuitibu au kuitibu nayo yule ambayo yuko mkonjwa ili awese kuipata nafuu kutokana na ule ugonjwa ako naye.

Daktari huyu ambaye ameshika mtoto huyu na kuhifadhi katika kifaa hicho, anaonekana mtoto huyo amezaliwa na mama yake kama hajafika miaka au miezi za kuzaliwa. Naye daktari ameweza kumuweka huku ili aweze kumtibu na kumpea ile joto inafaa.

Daktari huyu anaonekana akiinua dai kutumia sindano yake ili aweze kuitibu nayo mgonjwa huu nao wengine wako katika foleni hili waweze kupata matibabu haya kutumia kwa dawa hizi wakiwa huenda wakona maambukizi ya korona hili waweze kuzuia ugonjwa huu kusambaa.

Huyu naye ni mwanadada ambaye ameweza kuketi huku daktari akiwa amemshika kwa mkono wake wa kushoto, kujulisha kuwa mgonjwa naye ako katika ile hali ya kutaka kumsaidia ili aweze kuipata matibabu na kupona kutoka kwa ugonjwa.

Daktari huyu anaonekana akipima hewa ya mtoto huyu, mtoto huyu huenda amezaliwa kabla ya kufikia miezi ambayo anafaa kuzaliwa nayo, ndo maana ameweza kuwekwa katika sehemu hii ili aweze kumtibu na kumchunga au ili aweze kumsaidia katika ile hali ambayo inafaa.

Mzee huyu ambaye anayeonekana kuwa na maumivu sana huku ameweza kuivalia barakoa akishika mkono wake wa kushoto, huku daktari amamdunga kupitia kwa mkono huu kuhakikisha ameweza ili aweze kupona ugonjwa ambao ulikuwa unamuuma.

Mgonjwa huyu ambaye ameweza kulazwa katika hosiptalini huku akiwa amelala, hali ya kitanda cha hosiptalini. Madaktari hawa ambao wameeza kuishika mdomoni wake wa mgonjwa huyu kuhakikisha kuwa kunao maumivu katika meno au sehemu za kichwa kwa mgonjwa huyu.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kushikwa na huyu ambaye hazifanani na karatasi hiyo ambaye ameweza kushika, ameweaza kununua hizo dawa kwenye kliniki ama ameweza kuenda katika hospitali hiyo huku akiwa amepewa hizi dawa ili aweze kuimeza.

Hapa ni mjini. Jumba hilo linaonekana kuwa linaporomoka au linaporomoka katika mjini huu kuonyesha kuwa jumba hilo huenda limeweza kujengwa katika sehemu ambayo haifai. Hii inaonyesha kuwa nyumba hii inaenda kuharibiwa. Hao ambao wamesimama ni maofisa wa usalama. Wao wataendelea na kulinda sehemu hiyo.

Daktari huyu anaonekana akimsaidia mgonjwa huyu kutibu meno yake. Naye mgonjwa ameweza kuifungua meno yake hiyo ili aweze kutibiwa kwa mdomo au kwa meno ile ambayo huenda linamuuma, ili aweze kupata matibabu na kuwa na mwili una afya.

Hawa ni madaktari ambao wameweza kusimama mbele ya gari hilo, kuonyesha kuwa hawa madaktari wameweza kuenda mashambani kutibu mgonjwa au kupea chanjo watoto. Nayo gari imeweza kuegezwa katika sehemu hiyo, nao wameweza kutoka kuipiga picha hiyo.

Hii nayo ni mtoto ambao mwingine ambao wako katika sehemu hii za manyumbani au shuleni, waonekana kuwa, kuna mafuriko au mvua imeweza kunyesha. kwa wingi, maji haya yanaweza kuharibu au kuharibu mazingira huku wakipita ikiwekwa maji hiyo.

Hili ni vitu, dawa ambazo zinakusaidia kimwilini kuongeza nguvu na kukusaidia kukupatia ile hamu ya kuitaka kukula zaidi. Dawa hizi inatumika sehemu nyingi na wakati unazitafuta dawa hizi unaweza kuitafuta sehemu za hospitalini au kliniki.

Hili ni dawa ambalo limeweza kuekeza katika meza hiyo na kuna zile ambazo unaimeza na kuna zile ambazo unaeza kuidunga kwa sindano hili na kuidunga mgonjwa. Dawa hii inasaidia ama linaweza kuuitibu ugonjwa fulani ambao unaeza kuwa unaumwa na mgonjwa.

Naye huyu anaonekana akiweka dawa hizi kwenye mimea hizi kwenye mashambani haya kujumuisha kuwa yanataka kuzuia vidudu vimeweze kuikula mimea hizo kwenye shamba ili baadaye waweze kuivuna vile mimea ambazo imeweza kutoka vizuri na.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuitolewa kwenye vijikaratasi kwa kuonyesha kuwa dawa hizi unafaa kuimeza ili uipate tibu wakati huo, hii ni dawa inaonyesha kuwa hizi hutumika ili iweze kukusaidia katika kujikimu nao kimwili.

Hapa kuna watu ambao wamepanga laini refu, huku mbele kuna mhudumu ambayo anamdunga kwa mkono wake, moja wa hawa watu ambao wamepanga laini ili wasaidike kiafya, pia yeye amevaa shati ya reflector na amevaa kitu ya kuonyesha utafauti na watu ambao wamekaa chini.

Watu ambao wana, kuna mtu ambaye anasukuma bodaboda na kuna wengine ambao wanawafuata nyuma na gari ya nyeupe ambao hili inaonyesha kwamba, hapa kulikuwa na mvua kubwa ya mfuriko ambao umewazuia watu ama magari kupita kwa barabara.

Huyu mgonjwa yuko katikati ya mji ama katikati ya hospitali, ambao wauguzi wa hospitali wanatakua ama wanamwekea sindano kwa mkono ili asahimie. Pale kuna watu wengine ambao wamesimama kwa laini ili wasaidiwe na wauguzi wa hospitali.

Hapa kuna daktari wa meno ambaye anamsaidia mgonjwa ambaye ako na shida ya meno. Amevaa nguo ya nyeupe na pia amevaa vitu kwa mkono ya nyeupe. Pia amefunga mdomo ili amsaidie kumfanyia huyu muhudumu ama kumfanyia huyu mgonjwa kazi ya kumtoa meno ama kumsaidia kusiba mshimo kwenye meno.

Mama huyu amekaa chini huku akimwongelesha mama mwingine ambaye inaonekana kuwa na shida ya muguu. Mama mwenyewe ameshika kalamu huku akiandika chini maelezo ambayo mgonjwa huyu anaelezea. Pale mbele kuna tarakilishi ya color ya nyusi. nesi, ananakili ambao anamsaidia mgonjwa huyu na daktari huangalia.